Duka la nguo linaonyeshwa likiwa na makiu matatu ya rangi nyeusi yaliyovalia mavazi rasmi ya kiume yakiwemo masharti na koti. Nyuma yao kuna Raki nyingi zilizojaa nguo zilizopangwa kwa makini. Juu kuna taa nyingi za mraba na ishara ya kutoka ya kijani kibichi. Mazingira yanaashiria kuwa hapa ni duka la kisasa la nguo.

Tunatazama duka la nguo la kisasa ambapo dirisha lake la mbele linaonyesha mannequin tano wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali ya wanaume. Kila mannequin amevalia suti, shati au suruali zikionyesha mitindo tofauti ya nguo za kiume.

Hii ni duka kubwa ya nguo za kiume, ikionyesha uteuzi mpana wa mavazi yaliyopangwa vizuri kwenye rafu na reki. Kuna jaketi, sweta na mashati ya rangi na mitindo tofauti. Juu ya reki za nguo, kuna safu ya viatu vya kiume viliyopangwa kwa uangalifu.

Hili ni duka la ndani la nguo lenye mwangaza mkali, ikionyesha aina mbalimbali za mavasi yaliyo bangwa kwenye reki harafu, rangi nyekundu ya waridhi imetumika Kwa mapambo ikiwemo mapasia na ukuta katika ya duka Kuna ishara ikionyesha offer maalum nguzo za nguo simejaa mashati ,suruali na nguo mengine zaa rangi tafauti zikiashiria uteusi pana wa wateja

Huu ni mlango wa duka kubwa la rejareja; Woolworths, likiwa na ishara iliyowashwa juu ya mlango wa kioo. Ndani ya duka, kuna mannequin zilizovalia nguo, na rafu za nguo zilizopangwa vizuri, zikionyesha bidhaa mbali mbali zinazouzwa.

Uonyesha huu uko ndani ya duka la mavazi au vifaa vya mitindo. Kituo kikuu ni kiburudisho cha mwili wa binadamu kisicho na kichwa kilichovalia kilemba cha rangi ya bluu na kijivu, mkufu wa dhahabu na vitu vingine. Juu ya meza nyeupe yenye ngazi mbalimbali kuna vifaa vingine kama mikufu, hereni na mkoba wa dhahabu.

Kuna duka kubwa la nguo lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Tunaona nguo mbalimbali kama vile mashati, fulana, suruali na sweta zikiwa zimening'inia kwenye stendi na pia zikiwa zimepangwa kwenye meza. Kuna pia vibao vinavyoonyesha punguzo la bei.

Hapa tuna duka kubwa la nguo linalojulikana kama Max, lililo ndani ya jengo la kisasa, labda duka kubwa la biashara. Mlango wake una nembo kubwa inayong'aa, na ndani tunaweza kuona nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye stendi na rafu. Madirisha makubwa ya kioo yanaruhusu mtazamaji kuona baadhi ya bidhaa kutoka nje.

Duka hili linaonekana kuuza nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna aina mbalimbali za nguo kama vile mashati, sketi, na suruali zikiniginia. Upande wa kushoto, mtu aliyevalia fulana nyekundu anaonekana akihudumia mama karibu na rafu za nguo.

Kuna duka la nguo lililo wazi likionyesha aina mbalimbali za nguo na kofia. Kuna vibao vya nguo vilivyojaa mashati, suruali fupi na nguo nyingine za rangi tofauti. Pia kuna kofia nyingi zaidi zimetundikwa kwenye kuta na kuwekwa kwenye rafu.

Tunaona gari jeupe linaloonekana kama SUV kutoka nyuma labda volkwagon tigan kutokana na nembo. Taa za nyuma zina mwonekano wa kisasa na mkali na kuna kifaa cheusi cha nyuma kinachotoa mwonekano wa kifahari. Magurudumu yana realm za kifedha zinazong'aa na taeri zinazoonekana kuwa imara.

Gari jeupe aina ya SUV linaonekana likiwa limeegeshwa. Gari linaonekana kuwa safi na lenye magurudumu meusi yenye speka za fedha. Nyuma yake kuna uzio mweusi wa chuma na labda gari lingine limeegeshwa mbali kidogo. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini au karibu na barabara.

Tunaona gari jeusi la kifahari likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho iliyo na paa kubwa linaloshikiliwa na nguzo za rangi ya njano. Gari hili lina vioo vilivyotiwa giza na magurudumu ya alloy yanayong'aa yakionyesha muundo wa kisasa.

Gari la kifahari la rangi ya fedha aina ya SUV limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Inaonekana kuwa nje, labda kwenye uwanja au kando ya barabara. Nyuma ya gari, kuna miti mirefu na baadhi ya watu wanaonekana kwa mbali.

Hii ni trela kubwa inayobeba magari mengi. Lori lenyewe lina rangi nyekundu na kijivu. Juu na chini ya trela kuna magari meupe na meusi yaliyopakiwa tayari kusafirishwa. Magari haya yamepangwa kwa uangalifu kwenye jukwaa mawili; moja juu na lingine chini, zikiashiria uwezo wake wa kubeba magari kadhaa kwa wakati mmoja.

Hili ni gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo enye changarawe au kokoto ndogo. Inaonekana kuwa ni matatu au gari la usafiri wa umma. Gari hili lina madirisha yaliyotiwa giza, milango miwili inayoteleza upande wa abiria na rimu za magurudumu zenye rangi ya shaba au kahawia.

Tunaona sehemu ya ndani ya gari, tukilenga viti vya nyuma. Viti hivi vimetengenezwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia iliyokolea au beige , zikionekana vizuri na safi. Kuna sehemu ya kuekea mikono katikati ya viti vya nyuma, ikiashiria faraja ya abiria.

Hapa tuna gari aina ya SUV yenye rangi ya fedha; ikiwa imeegeshwa katika eneo lenye paa. Gari lina matairi makubwa yanayofaa kwa barabara za vumbi na ina paa la kubebea mzigo. Vipengele vya nje kama vile bumper ya mbele iliyoimarishwa na vioo vya kuangalia pembeni, inaipa gari mwonekano imara na wa kutumika katika mazingira mbalimbali.

Hii ni engini ya gari, kifuniko cha engini kimeinuliwa kikifichua waya na mabomba mengi. Engini yenyewe, betri nyekundu ,upande wa kulia na mifumo ya hewa na maji vinaonekana wazi ikionyesha uendeshaji wa ndani wa gari.

Hii ni chumba cha maonyesho cha magari chenye mwangaza mkali na nafasi kubwa, kikionyesha safu ya magari mapya na ya kisasa. Magari ya aina mbalimbali na rangi tofauti yamepangwa kwa uangalifu kwenye sakafu iliyong’aa. Kuna kaunta za mapokezi au mauzo katikati ya chumba na viti vya kusubiria kwa wateja.

Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari kubwa lenye rangi ya fedha au buluu hafifu likiwa limeegeshwa mbele, lenye madirisha yaliyotiwa rangi. Nyuma yake, kuna magari mengine yaliyoegeshwa, yakiwemo SUV nyeusi. Eneo hilo lina miti mirefu.

Kuna gari kubwa la SUV lenye rangi ya kijivu iliyokolea likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya kokoto. Gari hili lina madirisha yaliyotiwa rangi na taa zake za mbele zang'aa. Nyuma ya gari kuna lango la chuma lenye rangi ya bluu.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi, chini kuna sehemu ya kuuza mboga na matunda safi yaliyopangwa vizuri. Karibu, kuna vibanda vinavyouza sanaa za kiafrika kama vile picha zilizochorwa, bidhaa za mikono na vikapu. Juu zaidi, kuna sakafu ya pili yenye maduka mengi yanayouza nguo, vito na bidhaa nyingine za kitamaduni.

Hii ni soko ya wazi ya kupendeza, ikionyesha aina mbalimbali za kazi za sanaa na ufundi wa kienyeji. Michoro mingi mingi ikionyesha wanyamapori wa kiafrika kama tembo na simba pamoja na picha za watu zimewekwa kwenye vitambaa vilivyotundikwa na kuenezwa chini.

Tunaona rundo la viatu hasa sandali andala zikiwa zimepangwa juu ya neza nyeupe. Viatu hivi viko katika rangi nyingi tofauti kama vile buluu, njano, zambarau, waridi na kijani kibichi, zikionyehsa uchangamfu wa bidhaa zinazouzwa sokoni.

Huu ni mtaa wa soko lenye shughuli nyingi, ambapo wachuuzi wamepanga bidhaa zao kando ya barabara. Upande wa kushoto, kuna matunda na mboga mbalimbali, ikiwemo maembe, machungwa, na mananasi, yaliyopangwa kwenye makreti na meza. Upande wa kulia, kuna vibanda vingine vinavyouza mboga na bidhaa nyingine. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye barabara kuu.

Hapa panaonekana soko la ndani lenye shughuli nyingi. Kuna meza nyingi zilizojazwa matunda na mboga mboga mpya kama nyanya, ndizi, vitunguu na viazi. Bidhaa zimepangwa vizuri kuuzwa na kuna wauzaji na wateja wachache wanaoonekana kwa mbali. Ni soko kama haya tunayotumia sana hapa Kenya.

Hapa tuna duka la nyama likionyesha aina mbalimbali za nyama zilizopangwa ndani ya friji ya kuonyeshea ,sehemu ya chini ina vipande vingi vya nyama nyekundu vikiwa vimekatwa vizuri na viko tayari kuuzwa, juu yake kuna viungo vingine kama vile miguu ya nyama ikiwa vimetunzwa vizuri.

Hii ni soko ya wazi yenye bidhaa mbalimbali ya matundo na mboga zilizopangwa chini. Kuna kiasi kikubwa cha nyanya nyekundu, maembe mabichi na ya manjano na matunda mengine yaliyopangwa kwa uangalifu. Wachuuzi wanaonekana wakiwa wameketi au wamesimama karibu na bidhaa zao, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kiasili.

Hili ni soko la wazi lililojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo, mapambo na sanaa za mikono. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Nguo zenye rangi angavu zimening'inizwa kwenye raki na kuna meza zilizojaa bidhaa za aina mbalimbali kama vile shanga na vinyago.

Tunaona soko dogo au stuli ya nguo na viatu yenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Kwenye meza kubwa nyeusi kuna rundo la ndala na viatu vya wazi vikiwa katika rangi na mitindo tofauti. Juu yake kuna viatu vingi vikiwa vimening'inia kwenye chuma vikionyesha aina mbalimbali za viatu vya kike ikwemo viatu vya kufungwa.

Kuna soko lenye ghorofa mbili, likiwa limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Ghorofa ya chini inaonekana kuuza matunda na mboga nyingi, zikiwemo pamoja na nyanya, vitunguu, na ndizi. Wafanyabiashara na wanunuzi wanaonekana wakiendelea na shughuli zao. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa na maeneo ya kuuza nguo au bidhaa nyingine nyingi.

Kuna soko la wazi au eneo la wauzaji likionyesha bidhaa nyingi za ufundi na zawadi. Bidhaa zimetandazwa chini kwenye vitanda zikiwemo sanamu za wanyama kama vile tembo, twiga na pundamilia zilizochongwa kwa mbao au kufanywa kwa vifaa vingine.

Hii ni nyumba kubwa ya kisasa ya ghorofa mbili yenye rangi nyepesi nje na madirisha makubwa. Ina roshani kwenye ghorofa ya juu inayoweza kufikiwa kutoka eneo linaloonekana kuwa sebule. Nyumba imezungukwa na bustani kubwa iliyotunzwa vizuri yenye nyasi kijani kibichi ikionyesha bustani kubwa.

Haya ni mandhari ya mji au vitongoji vinavyoendelea kukuwa ikionyesha majengo mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna jengo refu la ghorofa ambalo linaonekana bado linaendelea kujengwa au kukarabatiwa. Lina sehemu za rangi ya kijivu na njano.

Hii ni roshani ya kisasa yenye sakafu ya vigae vyeupe na uzio wa chuma chenye kung'aa na kioo. Ukuta wa jengo una rangi ya manjano angavu ukihakisi mwanga wa jua. Chini ya roshani kuna barabara iliyo na magari na mimea na kwa mbali majengo marefu ya gorofa yanaonekana.

Huu ni mlango mkuu wa chuma wenye miundo ya almasi unao elekea kwenye jengo la ghorofa. Mlango una rangi nyepesi labda kijivu iliyo kolea na unafunga vizuri. Juu ya mlango kuna waya za umeme au uzuio wa usalama ukionyesha ulinzi.

Jengo hili la ghorofa nyingi, labda la biashara au makazi. Lina sehemu ya nje yenye rangi nyepesi ,na madirisha mengi. Kila ghorofa inaonekana kuwa na rushwani. Upande wa kulia wa jengo kuna mabango yanayonekana ya biashara. Anga ni safi na mawingu machache meupe, ikionyesha siku yenye jua.

Mandhari haya yanaonyesha nyumba kadhaa zilizojengwa katika eneo lenye nyasi kavua, labda shamba au eneo lisiloendelezwa kikamilifu. Nyumba za mbele zinaonekana kua za kisasa, na moja ikiwa na paneli za jua juu ya paa. Zimezungukwa na ukuta wa matofali ya mawe.

Kuna jumba la kifahari lenye bwawa la kuogelea, linafurahia hali ya hewa ya jua kali, na anga ya buluu isiyo mawingu. Bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu limezungukwa na kingo za vigae vya kahawia na kuna viti vya kuegesha jua vilivyo na mwavuli karibu. Nyuma ya bwawa kuna jengo kubwa, labda hoteli au nyumba ya kifahari, lenye paa la rangi ya kahawia na kuta za rangi isiyokolea.

Hili ni jengo la kisasa lenye usanifu wa kitamaduni, labda hoteli. Jengo hilo limejengwa kwa vifaa asilia kama vile mianzi au mbao na paa la makuti. Lina ghorofa kadhaa na roshani zinazozunguka kila ngazi, zikitoa muonekano wa wazi. Upande wa kushoto, kuna ngazi ya duara inayopanda juu.

Tunaona jengo la makazi au ghorofa ambalo linaonekana kuwa na vyumba vya kukodisha vilivyowekewa samani. Kuna lango jeusi lenye ulinzi na uzio mkubwa uliofunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Karibu na lango, kuna ishara ndogo iliyoandikwa, Samra Court Ltd Furnished Apartments. Jengo lenyewe lina kuta la matofali na linaonekana kuwa limejengwa vizuri.

Chumba hiki kinaonekana kuwa chumba cha kubadilishia nguo, au kabati kubwa la kutembea chenye rafu nyingi zilizojengwa ukutani pande zote mbili. Rafu hizi zina taa za LD zilizofichwa zikitoa mwanga laini na wa kisasa.

Kuna jengo kubwa la ghorofa nyingi ambalo bado linajengwa. Muundo wa jengo unaonekana wazi ukiwa na nguzo za saruji na anafasi za madirisha ambazo bado hazijawekwa vioo. Juu ya jengo kuna miundo ya mbao inayotumiwa katika ujenzi.

Hili ni duka kubwa la vyakula lenye bidhaa mbali mbali, zikiwemo matunda na mboga zilizopangwa kwa utaratibu. Bidhaa hizo ni pamoja na viazi, vitunguu na karoti. Mabango yenye ujumbe kama Eat Good, Feel Good , yameonekana juu. Pia, kuna bendera yenye neno Indian na picha ya bustani inayoashiria aina ya vyakula vinavyopatikana.

Baisikeli nyingi za watoto zimepangwa kwa safu, zikiashiria duka la michezo au duka kubwa. Baisikeli hizo zina rangi mbalimbali na ziko katika saizi tofauti, baadhi zikiwa na magurudumu ya kusaidia kujifunza kuendesha. Nyuma ya baisikeli, kuna rundo la viti vya plastiki vya buluu na viti vingine vidogo vya rangi mbalimbali.

Hili ni duka kubwa la QuickMart lenye nembo kubwa nyekundu na nyeupe kwenye ukuta wake mweusi. Nembo ndogo ya kijani pia inaonekana kando. Mbele ya duka kuna eneo la kuegesha magari lenye mistari ya njano na nyeusi na mikokoteni mingi ya ununuzi imepangwa upande wa kusho.

Ndani ya duka kubwa la rejareja au supermarket , safu ndefu za bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na kwenye maonyesho maalumu. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa vinywaji na bidhaa za makopo. Kwenye dari kuna mabango mingi mekundu na machungwa.

Hili ni duka kubwa la vyakula likionyesha sehemu mbalimbali za bidhaa, upande wa kushoto kuna ndizi nyingi na matunda mengine yaliyopangwa kwenye vitengo vya mbao ,katikati na upande wa kulia kuna vibanda vingine vikubwa vilivyojaa matunda na mboga baadhi yake yakiwa yamepangwa kwenye mikokoteni ambao yenye muundo wa kiasili.

Tumo ndani ya duka kubwa ikionyesha corridor ndefu zilizojazwa na rafu za bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto unaonekana kuwa na bidhaa za nyumbani na samani huku upande wa kulia kukiwa na bidhaa za dukani kama vile kadi za salamu na vitu vingine vidogo vidogo. Taa nyingi zimening'inia kutoka kwenye dari refu na kuna alama ya sehemu tofauti za duka.

Humu ni ndani ya duka, ambapo baiskeli nyingi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Zipo baiskeli za aina mbalimbali baadhi zikiwa zimefungwa vizuri kwa ajili ya ulinzi. Sakafu ni ya kijani kibichi inayonekana kama zulia au nyasi bandia. Nyuma ya baiskeli, kuna nguo zilizoning'inia zinazouzwa zikiwemo shati na suruali fupi za michezo.

Tunaona sehemu ya juu ya duka kubwa la rejareja au soko . Chini kuna maeneo mawili makuu. Upande wa kushoto kuna mapipa makubwa yaliyojaa nafaka mbalimbali , kunde na viungo , na watu wachache wakiangalia bidhaa hizo . Upande wa kulia kuna sehemu ya bidhaa za kuoka kama mikate na keki.

Muonekano huu uko ndani ya duka kubwa la Carrefour, kama inavyoonekana kutoka kwenye mlango mkuu au lango la kuingilia. Juu, kuna bango kubwa la buluu lenye maandishi, welcome to Carrefour . Safu ndefu za bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu pande zote mbili za duka.

Duka hili linaonekana kuwa supamaketi au duka kubwa la bidhaa mbalimbali, safu za rafu zimejaa bidhaa hasa vitu vilivyofungashwa kama vile vitafunio na pipi, kuna vibanda vya matangazo vilivyo na mifumo ya rangi ya machungwa na mistari nyekundu sakafu ina vigae vya rangi mbalimbali.

Inaonekana kuwa ndani ya duka kubwa au soko la jumla lenye bidhaa mbalimbali zikiuzwa. Upande wa kushoto, kuna safu za viti vikiwa vimepangwa vizuri. Katikati, kuna baiskeli nyingi zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa na upande wa kulia kuna ngoma ya chuma iliyojaa mipira ya aina mbalimbali ikiwemo mipira ya voliboli na kandanda.

Duka linaonekana likiwa limejaa baiskeli nyingi zilizopangwa kwa safu, zikiashiria uuzaji wa bidhaa. Baiskeli hizo zina rangi na saizi tofauti. Kwa nyuma, kuna rafu zilizojaa bidhaa zingine mbalimbali pamoja na magari ya kuchezea na vitu vingine vya nyumbani.

Shauku ya ununuzi imetanda. Maduka yamejaa bidhaa, zikiwemo biskuti za McVitie's Hornsby na McVitie's Digestive. Ukininunua moja, unapata nyingine bure. Wateja wanazunguka wakiweka bidhaa kwenye toroli zao, huku taa za dari zikimulika vizuri.